Mtu mmoja amesimama ndani ya chafu, chafu hii inaonekana kuwa na mfumo wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea inakuzwa bila udongo, chafu ina muundo wa chuma na plastiki inayofunika juu, kuna mifumo ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ambavyo vina mimea, mimea ina majani ya kijani kibichi, kuna miti mirefu na majani mengi ya kijani nyuma ya chafu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki . Kuna chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi ya kijivu ilio na maji na virutubisho. Juu yake kuna kifuniko cha rangi ya kijivu chenye mashimo ambamo mimea midogo imepandwa kwenye vifuniko vyeusi. Mimea ina majani machache na inaonekana changa . Kuna mabomba mieupe yanayopitisha maji ndani ya chombo. Hii ni njia ya kulima mimea bila udongo.

Kuna shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari hiyo, kuna mabomba meusi yaliyolazwa ardhini. Mabomba haya yanatoa maji kwa njia ya matone au kunyuyiza moja kwa moja kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu sehemu sehemu fulani, na mimea inachanua kwenye udongo wa rangi ya kahawia nyekundu.

Kuna mimea ya kijani iliyopandwa shambani, kando yake kuna mabomba meusi ya plastiki yaliyowekwa ardhini, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mabomba haya yana viunganishi na mashimo madogo ya kutiririsha maji. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na bomba na mazingira ni ya shamba lenye mwangaza wa jua.